Daktari aliyevaa miwani ana shati la waridi na koti la maabara jeupe na saa nyeusi mkononi. Amemshikilia mkono mtoto wa kike aliyemgonjwa na amevaa nguo za wadi.

Kwenye wadi ya watoto, kuna wauguzi waliovaa mavazi ya samawati na barakoa, ili kuzuia kueneneza magonjwa. Kuna mtoto mdogo aliyezaliwa na kufungwa kwa vitambaa. Mwanamke aliyevaa rinda la samawati, isiyokolea, anapata maagizo kutoka kwa muuguzi.

Watu waliovaa mavazi yanayofanana, yaliyo na nembo ya Kenya na ni ya shati za kuonekana za rangi ya samawati, wanaelekezwa na aliyevaa mavazi meusi. Wote wana begi nyekundu.

Bidhaa za mitishamba zilizo kwenye chupa na karatasi. Mkebe ulio na kifuniko cha manjano una unga. Chupa mbili ndogo Zina mafuta na vifuniko vyeupe. Kwenye karatasi Kuna sabuni iliyo na bango yenye maelezo.

Mwanamke aliye kitandani amebeba mtoto mdogo aliye funikwa kwa vitambaa vya rangi nyekundu amevaa shati jeupe anapata zawadi za blanketi na mavazi kutoka kwa mwanamke aliye na nywele fupi na rinda la manjano.

Watu walio kwenye sehemu iliyo na ukame, kwani kuna ardhi kavu na miti ya mikunga, wanachota maji kwenye kibanda cha rangi ya samawati.

Mkulima amevaa mavazi yanayomfunika kotekote na kinga za mkono za samawati. Amebeba dawa iliyo kwenye kibuyu cha kupulizia. Anapea mimea yake dawa.

Moshi kubwa jeusi linalotanda hewani, watu wanazungira sehemu ya kutazama moto unaoteketea, kuna walio na pikipiki, kuna nguzo ya umeme anga ni mchana.

Daktari wa kiwango cha watoto waliozaliwa kwenye hospitali kubwa amevaa mavazi ya samawati na miwani. Kuna karai jekundu lililo juu ya kisanduku kilicho na mtoto mdogo aliyezaliwa, cha glasi kilicho na nyaya za hospitali.

Mazingira yaliyo na mawe mengi na mti wa mkonga na miiba mingi una ardhi kavu, una anga ya mchana ya jua. Ni sehemu isiyopata mvua kwa kawaida.

Mzee aliyenyoa upara, amevaa barakoa nyeupe anapata chanjo kwenye bega kwa sindano. Muuguzi amevaa nguo ya manjano na koti la maabara. Wengine wako kwenye foleni.

Wahudumu wa afya wameleta tanki za kunawa mikono zilizo na vifuniko vya samawati na ni ndoo nyeupe kwenye shule. Mwalimu amevaa fulana ndefu na mwingine ni wa kiume wako nje ya jumba la matofali lililo na ubao mweusi.

Jengo la ghorofa lililoporomoka linawashangaza watu wengi waliosimama na kulitazama. Wanatumia simu zao kupiga picha. Wengine wamevaa shati za muonekano, moja ya kijani na nyingine ya samawati.

Duka lililo na bidhaa zilizo kwenye chupa mingi, ndogo na kubwa. Kuna ndoo zilizo naunga tofauti na mikebe iliyo na vifuniko vya manjano. Kuna picha za sanaa zinazouzwa.

Ngamia amebeba mzigo ulio na rangi nyekundu, amelala kwenye mchanga. Anaonekana kua amechoka kwani ardhi hii ni kavu na Ina ukame mwingi.

Magari yapo katika barabara iliyo na mafuriko ya mvua, kuna anga iliyo na mawingu mengi. Gari ndogo la jani liko katikati ya barabara kuliko na mwonekano wa hatari.

Mwanaume aliyevaa vazi la kitenge la rangi ya kahawia amevaa barakoa na kukunja uso. Amedungwa sindano kwenye bega na muuguzi aliyevaa nguo ya samawati na barakoa amefunga nywele zake juu.

Watu wawili wako katika chumba cha wagonjwa kwenye hospitali. Mmoja ameketi, mwingine amejilaza kwenye machela. Kuna karai mbili, ya nyekundu chini ya kitanda na ingine ya samawati. Kuna chupa mingi za maji ya kunywa, kuna trolley iliyo na vifaa vya mgonjwa.

Daktari wa kike aliyevaa kinga ya kichwa, barakoa na sare ya kazi ya samawati ana kitambulisho kilicho na maelezo na jina yake. Anaangalia mgonjwa aliyelazwa kwa mgongo. Amevaa miwani ya machungwa na amefungwa kitambaa shingoni.

Mwanamke anayejifungua amevaa rinda jeupe lililo na madoadoa meusi. Mkunga amevaa barakoa na kinga za mkono ili kuzuia kueneza magonjwa. Amefunga kanga ya samawati. Wako kwenye chumba kilicho na kiti, meza na vifaa vya kutumia.

Sehemu iliyokumbwa na mafuriko. Kuna majumba yaliyojengwa na kupakwa rangi za samawati. Mtoto aliyevaa jezi nyekundu anatembea kwenye maji. Kuna mtu aliyevaa shati jeupe na suruali ya kijivu.

Daktari wa watoto aliyevaa mavazi ya samawati anamdunga mtoto mdogo sindano kwenye paja. Ameshikiliwa na mama yake aliye na hijabu ya manjano. Wako kwenye chumba kilichopakwa rangi ya zambarau na kuwekwa vikaragosi.

Sehemu iliyokumbwa na mafuriko. Kuna watu wawili wanaookoa vitu vyao. Kuna jumba chaka la ghorofa ya mabati lililomezwa kwa mafuriko. Kuna jumba lilingine lililo la paa ya samawati, kuna viti vya kijani nje ya nyumba.

Muuguzi aliyevaa mavazi ya kazi ya manjano na kofia nyeupe ameshikilia sindano akitizama vipimo. Kuna mwanamke aliye na shati jekundu amebeba mtoto anayelia. Wako kwenye hospitali.

Mgonjwa anapokea maelezo kutoka kwa daktari aliyevaa koti la maabara jeupe. Ameshikilia kidude cha mbao. Kwenye meza kuna karatasi na kitambaa cheupe.

Daktari aliyevaa sare nyekundu ameshikilia sanamu iliyoyameno, amevaa barakoa ilikuzui kueneza mangonjwa. Mgonjwa anapokea mashauri. Amevaa buibui nyeusi na kitambaa cha kijani kichwani kuna bango la samawati lililo na maneno meupe.

Watu wawili wako kwenye chumba cha mazoezi kilicho na vifaa tofauti vya kupigia tizi. Mtoto aliyevaa rinda la kupendeza la waridi ameshikiliwa huku akifunzwa kutembea. Kumepakwa rangi ya kijani.

Watu wameketi katika mviringo. Wanamsikiliza mwanamke aliyevaa nguo ndefu koti la samawati na kitambaa kichwani. Ardhi ya huko ni kavu iliyo na miti na majumba yaliyopakwa rangi ya kijani.

Wahudhumu wawili ni madaktari wa meno waliovaa barakoa na kinga za mikono ili kuzuia kueneza magonjwa na uchafu. Mgonjwa amelazwa amefunikwa kwa kitambaa cha waridi anamulikwa kwenye mdomo.

Mwanamke aliyevaa suruali ya zambarau, fulana na saa ya waridi, amevaa miwani na barakoa. Anapata chanjo kwenye bega, amekalia kiti chekundu. Kuna jokofu ya kuweka dawa, ili zisiharibike. Wauguzi wawili ni wa kike.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kazi, kinga za mkono, na barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa. Kuna mgonjwa aliyeketi kwenye kiti kilicho na starehe. Amefungwa kitambaa cha samawati shingoni, na amefungua mdomo na anaangaliwa.

Chupa inayo pendeza ya waridi imefunikiwa ni ya dawa ina maandishe yaliyo kwa rangi ya zambarau, na mengine meusi yenye maelezo imeandikwa kuwa ni la watu wa miaka 23 kwa maandishi mekundu.

Wanafunzi wako kwenye foleni ya kuchota maji kwenye tangi lililo la samawati, limeandikwa maandishi meupe. Kuna mwanamke ambaye ni mwalimu anawakalisha. Wamevaa sare za samawati. Kijana amevaa sare ya khaki .

Dawa zilizo kwenye vichupa vya chuma, vilivyo na vibandiko vya mviringo vya rangi ya samawati ziko kwenye kasha iliyo ya manjano ina maandishi meusi yenye maelezo.

Mtoto anadungwa sindano kwenye paja na muuguzi. Kuna mwingine aliye nyuma yake. Kuna wagonjwa wanaosubiri wakitazama, wameketi kwenye kiti cha mbao. Kuna rafu nyeupe.

Mikebe na chupa za dawa ya aina tofauti zimepangwa kwenye duara. Kuna tembe za rangi tofauti kama kijani, nyeupe, manjano na nyekundu. Dawa zina maelezo tofauti.

Chupa ya kijani inayoonyesha ndani, ina tembe zilizojaa na imefunikwa. Ina maandishi mekundu na meusi, yanayoashiria ni dawa aina ya Iron, na ina tembe mia moja.

Anga angavu ya mchana, kwenye kichaka kilichokauka. Mtungi wa manjano, ardhi kavu na manyata iliyojengwa kwa makuti. Inadhihirisha hali ya uchochole na ukame katika sehemu hii.

Mwanamke mwenye mavazi ya kitamaduni ana shanga nyingi shingoni na mikononi ameufinika uso wake kwa viganja huku akidungwa sindano kwenye bega na muuguzi mwenye vazi la anjano lililo na maandishi ya samawati.

Daktari aliyevaa barakoa nyeupe, miwani meusi na kidude cha kuskiliza mpigo wa moyo, yani stethoscope shingoni, amevaa shati la samawati. Anamwangalia mtoto mdogo.

Muuguzi amevaa mavazi ya kazi na barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa. Anamhudumia mgonjwa wa kike aliyevalishwa vidude vya kumsaidia kupumua katika wodi iliyo na kuta za samawati.

Madaktari wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa wa kike aliyeshikilia miwani yake na kuketi kwenye kiti kilicho na starehe, amelazwa nyuma, kuna rafu iliyo na sahani ya zambarau yenye vyombo vya madaktari vya kutumia.

Mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni amesimama akisubiri kuchota maji kwenye bomba. Kuna mitungi ya rangi tofauti, ardhi ya sehemu hii ni kavu, na kuna miti ya migunga na anga angavu, kuashiria kuwa ni sehemu ya joto jingi na iliyokauka.

Watu waliovaa sare za kiaskari, wengine wamevaa shati za kuonekana wamesimama kwenye uwanja wakitazama jumba linalobomolewa na trela la manjano. Kuna jumba jingine la ghorofa na nyaya za umeme.

Tangi kubwa la mraba lililoegezwa juu ya nguzo iliyo ya chuma. Kuna watu wanaopanda na wengine walio kule juu wamevaa shati za kuonekana kwa umbali, yaani kuwa ni mafundi. Kuna miti inayozingira sehemu ile.

Mwanamke aliyevaa miwani ameketi, anadungwa sindano kwenye bega na muuguzi aliyevaa saa na pete. Ana sketi ya kijivu, viatu vya kahawia na koti la kazi la samawati. Kuna pipa la taka la manjano la kurusha sindano zilizotumika.

Muhudumu amevaa kinga mikononi ili kuzuia kuenea kwa magonjwa. Nguo zake ni za samawati na ameshikilia kidude cha hospitali kinachomulika mdomo wa mgonjwa msichana aliyelazwa akitazama juu na kufungua kinywa chake ili kutibiwa.

Hospitalini kuna muuguzi wa kike aliyevaa koti la maabara jeupe. Anadunga mtoto mdogo sindano kwenye bega. Ameshikiliwa na mama yake mwenye nguo iliyo na maua. Kuna bango lililochorwa mtoto, sanduku la barafu ili dawa zisiharibike. Kuna ubao wa matangazo kule nyuma.

Barabara iliyofurika na maji kuna gari aina ya pickup inayotembea. Kuna ukuta ulio wa chuma za rangi ya samawati na nyeupe unaozingira miti.

Viungo vya matandiko viko chini, vimefungwa kwa kamba zilizochafu na shanga za kijani na waridi. Kuna kuni, kuna gunia, na nguo zilizo nyeupe na nyekundu pembeni.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni, shanga nyingi shingoni na mikononi, anakanga nyekundu kwenye mabega, amefunika uso wake kwa viganja, huku akidungwa sindano na mhudumu aliye na nguo za kazi.

Mwanamke aliyevaa barakoa mbili, na vipuli masikioni, amevaa shati nyeusi, anapata chanjo ya sindano kwenye bega lake. Kuna sanduku la barafu la kuweka dawa ili kuzuia zisiharibike. Muuguzi amevaa saa nyeusi.

Muuguzi mrembo, anayetabasamu, amevaa koti la maabara jeupe na anamtibu mtoto kwa kumdunga sindano kwenye bega aliyeshikiliwa na mama yake mwenye shati la samawati na kitambaa cha kijani kichwani.

Wanawake wawili wako kwenye chumba kidogo kilicho na nguo nyingi ukutani, vyombo kwenye rafu nyekundu na televisheni nyeusi wanazungumza. Mmoja amevaa kitambaa cheusi kichwani na vazi lililo na nembo ya Kenya. Ameshikilia kitabu inaashiria anampa yule mwingine mawaidha.

Mwanamke aliyechana nywele zake amevaa mavazi ya kifundi na barakoa, anadungwa sindano kwenye bega na muuguzi aliyevaa mavazi ya kazi ya samawati na barakoa nyeupe.

Mkono wa mtoto aliye na fulana nyekundu unapakwa rangi kwenye kidole kidogo cha kushoto. Mhudumu amevaa nguo ya samawati, watoto wenye viatu vya plastiki vya waridi na buluu wanasubiri.

Wahudumu waliovaa mavazi ya kazi ya rangi ya manjano, na kinga za uso na barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa. Mzazi aliyeshikilia mtoto mwenye kofia nyekundu, anayepewa dawa kwa njia ya mdomo.

Wauguzi wanahudumia mama aliye na watoto wawili. Mmoja ni mdogo aliyefungwa kwa vitambaa na mwengine anatembea pekee yake. Anapewa chanjo kwa njia ya mdomo. Wauguzi wamevaa nguo za kazi za manjano. Mama amevaa shati nyekundu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao. Amevaa rinda la kupendeza. Anapokea chanjo ya sindano kwenye bega kutoka kwa muuguzi aliyevaa barakoa ili kuzuia magonjwa. Kuna barafu ya kuzuia dawa isiharibike kwenye sanduku.

Daktari aliye na koti jeupe la maabara, barakoa na miwani, anatoa dawa kwenye chupa ndogo nyeupe. Kuna foleni ya watu wanasubiri. Mmoja amevaa nguo nyeupe.

Muuguzi wa kike amevaa koti la maabara, na barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa all. Anamhudumia mwanamke aliye na nguo la waridi, aliyelazwa kwenye machela. Kuna bango lenye maneno ya zambarau, yanayoashiria kuwa ni chanjo na matibabu ya meno.

Chupa nne za dawa zimepangwa kwa muonekano wa mbele. Tatu zimefunikwa huku moja imefunuliwa. Kuna karatasi za maelezo juu. Vifuniko vinne vimepangwa mbele yake vilivyo na tembe tofauti, nyeupe na nyekundu.

Muuguzi wa kiume aliyevalia shati jeupe na tai nyekundu na suruali nyeusi amevaa barakoa na kinga za mikono ili kuzuia kueneza magonjwa. Mgonjwa wa kike aliye na nywele nyeusi, vipuli masikioni anapimwa na mu.

Madaktari wa upasuaji wamevaa mavazi ya hospitali ya kijani na barakoa ili kuzuia kueneza magonjwa. Wanamfanyia upasuaji mtoto mdogo aliyefungwa kwa vitambaa vyeupe.